Wanaume wawili walemavu. Wote wakiwa wako katika kiwanja wakicheza mchezo wao wa mpira. Moja ameshika mpira ilhali mwengine anafuata nyuma wakifanya labda zoezi.

Wanariadha hawa ikiwa ni wasichana wawili, na wanaume wawili wakiwa katika kiwanja wakishiriki katika huo mchezo, msichana moja ambao amevaa shati lake imeandikwa kenya.

Hapa ni darasa, darasa safi ambayo iko na dawati ama viti za wanafunzi. Viti izi zikiwa zimevutia na zimepangwa kwa laini ilhali wanafunzi hawako hapa ndani.

Kuni mti moja wa rnagi yake nyeupe ikiwa refu imesimama katikati ya mti pale juu ni mawingu kwa rangi yao nyeupe huenda hii ni mti wa bendera ambayo huwa katikati ya gwaride.

Hapa ni mahali ambapo watu hupitia mbele yake kuna miti zimesimama ikiwa rangi yake ni nyeusi ya lahu pale kunayo mlango ambayo imefunguliwa huenda kuna watu ndani.

Hapa kuna kompyuta mbili ambayo iko na rangi nyeusi. Kompyuta hizi mbili kuna vitabu ambayo imepangwa ni ofisi ambayo mtu ama mwalimu anaweza kuwa anafanya pale. Kumetulia na kumetoka maanake mwenyewe hayuko.

Chumba la shule safi. Hii ni shule ambalo haina watu. Hii ni shule ambalo kumetulia maanake mlango zimefungwa. Hii shule ambalo ni safi na imepakwa rangi mzuri inayovutia. Tena nyasi imekatwa vizuri. Alafu kuna paipu inayobeba maji. Hapo pale kuna kitu moja la nyekundu linavyokuwa ilikuwa inatumiwa na watchman ama na mtu yeyote kuikalia.

Hapa ni chumba ama hasa ni ofisi ama darasa ambayo ni kusafi. Pale kuna sanduku ya rangi nyekundu alafu kuna fiti ya rangi nyekundu. Ikiwa labda ni kusafi na kuna mtu.

Kuna mchezaji mmoja mwanamke ako katikati ya uwanja. Huyu ni mlemavu maana ako na mguu moja na angetaka kuicheza mchezo wake wa mpira tena anatumia chuma. Huyu mama amevaa sare zake ambapo shati lake imeandikwa kenya tena mama huyo angetamani kuicheza ila ako na shida ya mguu.

Watu wakiwa wamevaa nguo zinazofanana nyekundu, mmoja kiongozi wao mwanamke ambaye amekaa kwenye kiti ameshika bendera ya Kenya akifuatwa na wenzake.

Wanariadha hawa kuna mschana na mvulana, mschana ambaye amevaa shati lake imeandikwa Koech, mwanaume huyu ambaye amevaa shati lake Kenya wote wakiwa wameshika ama wameshikilia bendera ya Kenya.

Lango hili ni lango moja ambalo imefungwa. Mbele yao iko na maandishi imeandikwa Form 1R , hasa hii ni mlango ambapo unaingia wakati ambapo unataka kuingia hilo darasa. Hii mlango imefungwa.

Hapa ni shule ambapo ni ya ghorofa mbili, mlango ya hii shule imefungwa , alafu hapa kuna maua ambazo zimependeshwa zimekatwa kwa laini iliyofutia shule yenye kumenyamaza.

Hapa ni gwaride ya shule. Hii shule kumenyamaza maanake mlango zimefungwa. Huenda watoto wako ndani wanasoma ama wameenda nyumbani. Hapa ni gwaride ambapo kuna mti ya bendera, alafu hapa kuna maua zimepangwa vizuri na zimepangwa kwenye laini moja zinazofuatiliana.

Wachezaji ama hawa ni wanaume ambao wamevaa koti lao nyekundu wakiwa wameketi katika hizo viti. Mbele yake kuna aliye kuwa gavana akiwa amekaa simama katikati yao.

Kitabu hii ikiwa ni kitabu cha darasa la pili. Hii kitabu imeandikwa, iko na maandishi ambayo imeandikwa, Junior English 2 . Halafu tena kuna maua ambayo imechorwa hapa mbele.

Hapa ni chumba ama hapa ni nyumba ambalo mbele ya hii mlango imeandikwa kitu imeandiwa, hapa niwatu wamekaribishwa ni ya mtu mmoja anayeitwa mwalimu Agnes, hapa ni darasa la watoto wadogo wa gradi moja, hawa niwatoto wadogo amabayo wanafunzwa pale ndani na mwalimu mmoja anaenaitwa mwalimu Agnes.

Sanduku hii, sanduku hii sanasana hukuwa katika ofisi ya walimu ama katika ofisi ya mkuu. Hii sanduku hutumiwa kama unataka kupanga vitabu zako, karatasi zako ama kuna mtihani, unaipanga kwenye hii sanduku vizuri ili isipotee ama isiharibike.

Hawa wako mchezo wakiwa wanashindana, wamevaa nguo za mazoezi, ni wanaume watatu wamesimama halafu na mama mmoja ambaye ameketi ndani ya hiyo baiskeli, halafu tena huyo mama amevaa shati hapo mbele imeandikwa Kenya.

Maandishi haya ikiwa imeandikwa pale halafu ikawekwa. Hii ni orodha ama sheria ya mtu ambaye anafaa kufuatilia katika msitu ili kuhakikisha msitu imewekwa kwa heshima inayofaa.

His name is Fael, mlei ambaye simepangwa kwa laini, imewekwa pale juu kwa ukuta ama mesa kwa rangi yake nyeupe. Faili isiwe na misa walile ambao wameka pale.

Jumba hili kuna kompyuta kwa rangi nyeusi, zikiwa zimepangwa kwa laini inayovutia, mbele yao kuna vitabu, alafu kuna viti kwa rangi nyekundu, zikiwa pale ambayo huwa inatumika watu kukalia.

Hawa ni watu wa mazoezi ama wanariadha wakiwa kwenye kiwanja wanakimbizana. Huyu mwingine amemshika mwingine mkono akiwa haoni ama amevaa miwani maana akona shida ya macho. Huyo mwingine amemsaidia ili asiweze kuanguka na amwonyeshe njia kamili inayostahiliwa kutumika.

Jumba hili ambayo ni ya ghorofa tatu na dirisha zimefungwa. Hii ni jumba ambalo ni safi. Kando yake hapo kuna maandishi imeandikwa halafu tena kuna maua ambazo zimekatwa za kuvutia.

Kuna mti moja kwa rangi yake imepakwa rangi ya nyeupe ikiwa refu imesimama huenda ni mti ya bendera chini yake kuna maua ambayo imekatwa zinazovutia kwa laini.

Hawa ni wanaume watatu wamevaa sare zinazofanana maana wako timu moja hawa ni walemavu wako na shida ya mguu na wote wamebeba chuma ili kuwasaidia kutembea. Hawa wanacheza mchezo ya mpira ya mguu.

Mwanamke mmoja ambaye ameshika karatasi ambayo imeandikwa qualified ,yeye amevaa shati lake limeandikwa Kenya na kofia lake nyeusi, akiwa pahala ameketi nyuma yake ni maji.

Mwanariadha mmoja ambaye huenda ni mlemavu akiwa katikati la kiwanja akikimbia, pale shati lake juu imeandikwa kenya, huenda yeye ni shabiki ama ni mchezaji anayetoka kenya.

Nyimba safi ambayo imetulia haina watu. Hii ni nyumba safi ama nyumba kigeni ambayo imemalizwa kujengwa. Nyumba no safi imepakwa rangi inazopendezwa. Halafu kuna paipu inayopita yenye inayoweza kuwa ni ya maji imetoka kwa mto au tanki ikielekea hii maji kwa nyumba. Halafu nyasi imekatwa vizuri.

Watu ambao wamevaa sare zinazofanana wakiwa wamevaa shati lao nyekundu alafu kuna mmoja msichana ameketi pale kwa kiti wote wameshika karatasi iliyo na maandishi.

Hapa ni shule ambayo ndani ya darasa kuna viti vya wanafunzi ambazo zimewekwa kwa laini pale mbele tena Kuna ubao ya rangi yake nyeupe zikiwa zote ziko safi.

Chumba hili iko na mlango kwa rangi yake nyekundu. Hapa chumba inaonyesha kuwa ni ya kidato cha kwanza R . Hii mlango imefungwa na mbele yake kuna maua ambayo imependeza.

Jumba hili ikiwa na mlango mbili ilhali moja, mlango moja ikiwa imefunguliwa halafu tena dirisha iliyofuata imefunguliwa. Hii ni nyumba safi. Tena pale kuna paipu ambayo imetoka hapa kutoka nyasi kuelekea hiyo nyumba.

Bao hli liko na maandishi alafu mbele ya ubao kuna rula ,rula hii huwa inaadika maandishi kuhakikisha kuwa imeeda kwa laini, ama kuhakikisha kuwa imeadkikwa iko sawa sahihi.

Maandishi haya haswa ni ya watoto waliyo darasa la chini, pale kuna michoro wa samaki inaeza kuwa ni mithiani manake mtoto ameebuka wa kanza kwa manake amezipata zote.

Kitabu hii inatumiwa na watoto wa darasa la pili. Hii kitabu inatumiwa kuisoma ukiwa unampea mtoto aisome utajua mtoto amejifunza kuisoma mwenyewe. Hii kitabu inapatikana kwenye duka la vitabu maktaba au shule.

Hapa ni shule ni jengo la shule ambapo kumetulia na ni kusafi. Hapa ni shule mbele ya shule ambabo maua imejengwa kando kando ya njia ili kuelekea humo ndani. Hii shule ni kusafi na ni shule kumetulia manake hakuna watu wanaotembea ama hakuna mambo yoyote tena nyasi yao imekatwa vizuri kwa laini iliyofaa.

Hapa ni kiwanja kwa uchezaji wa watoto wadogo hizo ni vitu ama mashine ama vitu ambazo watoto huitumia kuicheza. Unaweza peleka mtoto wake siku ya kuzaliwa unaweza peleka mtoto wake siku ambapo shule imefungwa ili akacheze vitu.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa shati lake imeandikwa Kenya na kofia yake nyeusi, akiwa pale katikati ya maji kama ameshika meli .Huenda ni mmoja wa washindanaji wa hiyo mchezo.

Hawa ni wanariadha ambao mmoja ni mlemavu haoni na mwingine amemsaidia kumshika mkono ili kumsaidia kukimbia asiweze kupitia lisilofaa, tena huyu amevaa shati hapo mbele lipoandikwa Kenya.

Hapa ni chumba ambalo ndani yake kuna vitu tatu, kuna yenye yake ni rangi nyekundu ambayo imewekwa pale haswa huwa inatumika kuzima kunapo mlipuko wa moto.

Hapa ni kiwanja ya mchezaji watoto. Pale kuna vitu ama vifaa ambavyo hasa watoto hutumika kucheza. Alafu hapa kuna maua ambayo yamekatwa kwa laini inayofutia.

Hapa ni darasa mlango ya darasa. Rangi yake ni nyekundu huenda ni mahali darasa ambalo linakuanga darasa cha pili. Darasa la pili ambapo pale imeandikwa karibuni. Maandishi yanaandikwa karibu.